Kundi la mashabiki wa soka wakishangilia kwenye uwanja wa michezo. Mashabiki wengi wamevalia mavazi yanayoendana na rangi za timu yao hasa buluu na nyeupe na baadhi yao wameshika bendera za zambarau zenye nembo la klabu Bandari FC.

Kundi la wachezaji watano wa mpira wa mguu wakiwa wamekusanyika pamoja wakionekana kusherehekea au kufarijiana. Wote wamevaa jezi za bluu zenye nembo nyeupe na mistari na neno Bandari FC.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia mavazi rasmi ya kibiashara, wakionekana katika tukio la furaha au kukamilisha jambo fulani muhimu. Wengi wao wanatabasamu pana usoni, mwanamke katikati amevalia nguo nyeusi ndefu.

Umati mkubwa wa watu, wakiwa wameketi kwenye viti, vya uwanja wa michezo, wakitazama tukio fulani pengine mchezo. Watu wengi wamevalia nguo za rangi tofauti, wakiwa na fulana za machungwa na kijani.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama karibu na kutazamana kana kwamba wanazungumza. Mwanaume upande wa kushoto anaonekana kuwa rais wa zamani wa kenya Uhuru kenyatta. Amevalia suti nyeusi, shati jeupe na tai ya bluu yenye michoro. Anaonekana akimsikiliza mwenzake kwa makini.

Tukio la kusaini mikataba au makubaliano. Watu wanne wapo mezani, wanaume wawili wameketi wakisaini nyaraka. Mwanamke mmoja aliyevaa shati jeupe na mistari mekundu amesimama karibu na mwanamume wa kushoto.

Cheti cha kuzaliwa certificate of birth kutoka Jamhuri ya Kenya, inaonyesha hati halisi ya serikali. Juu kabisa imeandikwa Republic of Kenya na chini yake certificate of birth .

Kuna meza kubwa ya mbao ambapo watu watatu wamekaa wakiwa wamevalia sare zinazofanana labda za shirika au idara fulani. Wawili kati yao ni wanaume na mmoja ni mwanamke. Wanaonekana wanafanya kazi, mmoja akitumia kompyuta ndogo, wanaonekana wakiwa makini na shughuli zao.

Kundi la watu, ndani ya kituo cha Huduma Center nchini Kenya. Mbele ya picha upande wa kushoto kuna mwanamke aliyevaa shati jeupe na nyekundu labda afisa wa Huduma Center, akizungumza na wanaume kadhaa. Anaonekana akisimama nyuma ya Counter yenye kompyuta na vifaa vingi vya ofisi.

Mwanamke anayejulikana kama Helena Rafaela Namisi akiwa ameketi mbele ya mandhari yenye nembo na maandishi yanayohusiana na tume ya huduma ya mahakama Judicial Services Commission . Namisi anaonekana akitabasamu kidogo akiwa amevaa koti la giza na mkufu wa lulu.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wanawake na wasichana. Wakiwa wameketi kwenye viti vya kungojea. Wengine katika ofisi au kituo cha huduma. Mbele upande wa kulia, kuna mwanaume mzee aliyeketi mgongoni akiwa amevalia shati la rangi ya kijivu.

Eneo lenye nje lenye miundo mbinu ya maji au mabomba. Kuna bomba kubwa la rangi ya kijani kibichi lililovuka mtaro mdogo au mkonda wa maji machafu ya rangi ya kahawia.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevaa fulana za kijani, wakionekana kushangilia au kushiriki katika hafla fulani. Mtu mmoja upande wa kulia amevaa miwani ya kijani kibichi na kofia yenye rangi mbalimbali.

Watu wawili wazima wakiwa wamekaa kwenye meza nyeupe, wakishughulikia nyaraka .Mwanaume upande wa kushoto ameinama akijaza fomu au kuandika kitu kwenye karatasi. Huku mwanaumke upande wa kulia akimsaidia au kumwonyesha kitu kwenye karatasi.

Kundi la mashabiki wa kadanda wengi wao wakiwa wamevaa nguo za kijani na nyeupe. Katikati ya picha kuna mwanaume amevalia sare nyeupe na kofia ya kijeshi au ya bendi akiwa ameinua mikono yake na ameshikilia bango jeupe yenye maamdishi makubwa we now need Man City.

Mwanaume akiwa ameketi nyuma ya kaunta ya kioo, au kizigeu cha plastiki, labda akiwa afisa wa huduma wa wateja au mfanyakazi wa ofisi. Amevalia shati jeupe na fulana ya bluu nyeusi, na tai inayoning'inia, anaonekana akishika kalamu na kuangalia karatasi.

Uso wa mtu wa kiume ambaye anaonekana amevaa vifaa viwili vya kampeni vya kisiasa ambavyo kwa kisiasa vinafunika uso wake. Kifaa cha kwanza kimevaliwa kichwani kama kofia.

Timu ya mpira wa kikapu inayojulikana kama basket ball ikisherehekea ushindi wao ,kwa kuinua kikombe kubwa la dhahabu. Wachezaji wengi wamevaa jezi za bluu , nyeusi na nyeupe na baadhi yao wana nembo ya herufi KPA .

Wodi ya hospitalini iliyojaa wagonjwa. Watu kadhaa wamelala kwenye vitanda vya chuma vya hospitalini, vilivyopangwa katika chumba kikubwa. Baadhi ya vitanda vina mabomba ya maji au dawa yanayoning'inia juu ya wagonjwa, kuashiria wanapokea matibabu ya ndani.

Pasipoti ya Kenya ikiwa wazi kwenye ukurasa wa data wa mmiliki. Jina la mmiliki limeandikwa kama Joshua na uraia wake ni Kenyan. Picha ya mmiliki wa pasipoti, mwanaume kijana mwenye nywele fupi inaonekana wazi upande wa kushoto.

Eneo la huduma kwa umma lililowekwa chini ya hema kubwa la rangi nyeupe. Inaonekana ni kama kituo cha huduma mashinani au Huduma Centre ambapo wananchi wanapata huduma mbalimbali za serikali. Ndani ya hema kuna watu kadhaa wote wakiwa wamevaa barakoa usoni.

Kundi la wanaume wengi wao wakiwa wamevalia suti wakitembea nje ya jengo linaloonekana kuwa na serikali au ofisi muhimu. Katikati ya picha, mbele kuna wanaume wawili wanaotabasamu, kulia kuna mwanaume aliyevalia suti nyeusi.

Rais William Ruto, wa Kenya, akiwa kwenye hafla rasmi, labda akifanya kiapo au akiruhubia. Amesimama katikati ya picha na mavazi yote nyeusi, shati la bluu na taa ya manjano yenye michoro.

Tukio rasmi la kiserikali au kitaaluma, labda sherehe ya kufuzu au hafla ya kisheria. Mwanaume upande wa kulia ambaye anaonekana kama Rais William Ruto, kutokana na sura yake na suti nyeusi yenye tai ya njano.

Timu ya mpira wa kikapu ya Kenya. Wachezaji wamevalia jezi nyeupe, zenye namba na neno Kenya mbele wakiwa wamejipanga mstari, wakiangalia mbele. Nyuma yao kuna skrini kubwa, inaonyesha bendera ya Kenya na neno Kenya.

Tukio rasmi na muhimu linaonekana kama sherehe ya kuapishwa au tukio la kiserikali . Wahusika wakuu ni; mwanaume katikati ,rais Uhuru Kenyatta amekaa amesimama . Amevalia suti nyeusi na anaonekana akishika au karibu kuweka mkono wake kwenye kitabu akiapa.

Mwanaume mzee akiwa ameketi mbele ya kaunta ya huduma, akiongea na mwanamke ambaye anaonekana kuwa afisa wa huduma wa wateja. Inaonekana kama ako katika kituo cha Huduma centre nchini Kenya.

Kundi kubwa la wanaume wengi wao wakiwa wamevalia nguo za kijani na nyeupe, ambazo ni rangi ya klabu ya soka ya Gor Mahia nchini Kenya. Wanaonekana wakishangilia na kusherehekea huku baadhi yao wakiwa wameshika majembe, shoka na mabango yenye nembo ya klabu.

Mkusanyiko wa viongozi na majaji wakiwemo wanawake na wanaume. Tunaona rais akizungumza na majaji wawili wakuu waliovaa majoho yao rasmi. Majaji hao wamevaa wigi za rangi ya maziwa kichwani.

Ukurasa wa mada wa ripoti au wasilisho ina nembo ya serikali ya Kenya na maandishi yanayoashiria mfumo wa haki nchini . Juu kulia kuna nembo ya serikali ya Kenya na chini yake imeandikwa Republic of Kenya na kisha The Judiciary mahakama.

Rundo kubwa la vitambulisho vya Kenya. Vitambulisho hivi, vimepangwa katika mafungu mengi na kila fungu limefungwa kwa kamba au bendi. kuna fungu la vitambulisho lililokuwa wazi likionyesha upande wa mbele wa kitambulisho kimoja.

Risiti ya malipo ya huduma za pasipoti, kutoka idara ya uhamiaji na huduma za raia nchini Kenya. Risiti hiyo inaonyesha tarehee ya kutolewa, 12/8/2022, na inasema receipt paid .

Ofisi ya kisasa na safi ambayo inaonekana kuwa kituo cha huduma kwa wateja. Kuna kaunta ndefu ya mbao na viti vya ofisi vikiwa vimepangwa mbele yake. Kuna wafanyakazi wawili ,mwanamke na mwanamume wameketi kwenye kaunta hiyo mbele ya kompyuta zao. Wote wanaonekana wamevaa sare.

Mwanaume upande wa kulia anaonekana kuwa Rais William Ruto akiwa amevalia suti ya kijivu na tai ya buluu. Ana tembea kwa kujiamini na anaonekana rasmi. Mwanamke upande wa kushoto anaonekana kua jaji mkuu Martha Koome akivalia joho lake.

Watu wengi, wengi wao wakiwa wakenya, wakishangilia kwa shauku kubwa, wao ni mashabiki wa michezo, labda wanatazama mpira wa miguu au tukio lingine la michezo. Wengi wa watu wamevaa fulana zenye rangi ya timu ya soka ya AFC Leopards.

Ndani ya ofisi ya Huduma Center, ambapo watu wengi, wamekusanyika wakisubiri huduma mbalimbali. Watu wameketi kwenye viti vya chuma, na ngozi zilivyopangwa safu. Mbele yao, kuna counter na kompyuta ambapo wafanyakazi wanaohudumia.

Kambi au kituo cha huduma za jamii chenye hema kubwa nyeupe. Ndani ya hema kuna watu kadhaa wameketi kwenye meza ndefu. Wengine wakiwa wamevalia barakoa. Inaonekana kama shughuli ya usajili au utoaji huduma.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika kwenye jukwaa au eneo la wazi inaonekana kama uwanja au ukumbi mkubwa wa umma . Katikati ya picha kuna wanume wawili wakiwa wamevalia fulana za rangi ya machungwa zenye maandishi Kenya.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wakiwa uwanjani. Mchezaji aliye mbele mwenye jezi nyeusi yenye nambari kumi na nne na neno Kenya mbele amesimama akiwa ameshika mpira wa kikapu.

Mwanaume mzee ameketi kwenye meza ya mbao akijaza fomu kwa kalamu ya rangi ya chungwa na bluu. Amevalia shati ya kijivu. Mkono mwingine unaonekana ukiwa umeshika karatasi nyingine yenye maandishi mengi.

Eneo la huduma kwa wateja linaonekana kama ofisi ya posta, au kituo cha huduma za kifedha. Labda nchini Kenya kutokana na nembo ya huduma Kenya na M-Pesa. Kuna wanaume wawili na mwanamke mmoja wamesimama mbele ya kaunta ya huduma.

Mchezo wa voliboli unaendelea, wachezaji watatu wanaonekana wazi wakiruka juu ya wavu kujaribu kuzuia au kupiga mpira. Mchezaji mmoja ambaye yuko upande wa kushoto, amevaa jezi ya kijani kibichi yenye nambari 15.

Bango lenye ujumbe wa kisiasa au kijamii inaonyesha mwanamke Hon. Rachel Shebesh amesimama upande wa kulia akiwa amevaa gauni refu jekundu na mkufu mweupe. Ana nywele fupi nyeusi zenye mtindo wa Afro na anatabasamu kidogo huku akiwa amekunja mikono yake.

Mwanaume mzee labda mwendesha sheria au hakimu, akiongea kwenye kipaza sauti. Amevalia suti ya kijivu na shati la pinki na anaonekana akitabasamu. Kwa nyuma yake kuna bango kubwa lenye nembo na maandishi Milimani High Court Civil Division.

Umati mkubwa wa watu, wakiwa kwenye uwanja wa michezo, labda wakati wa mechi ya mipira au miguu, au tukio lingine kubwa la umma. Watazamaji wamejaa majukwaa ya uwanja.

Umati mkubwa wa watu wanaonekana kuwa mashabiki au wafuasi, wakiwa wamekusanyika au kusherekea kwa furaha. Katika sehemu ya mbele ya picha, kuna bendera kubwa ya Kenya, yenye miili ya rangi nyeusi, nyekundu na kijani, na katikati kuna ngao ya kimasai na mikuki miwili.

Ndani ya Huduma Center nchini Kenya, ambapo huduma mbalimbali za serikali zinatolewa kwa huma, kuna wafanyikazi kadhaa waliovaa sare nyeupe na nyekundu, na wote wamevalia barakoa za uso. Wakiwahudumia wateja.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wanaume, wakiwa wamekusanyika na kuonekana wakifurai tukio fulani labda michezo au tamasha. Wanaonekana wakiwa na furaha na kushirikiana. Watu watatu walio mbele, wanatabasamu na kufanya ishara za furaha.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika katika eneo la wazi. Inaonekana kama kituo cha huduma au usajili. Mbele ya picha kuna meza iliyofunikwa kwa kitambaa cha kijani na watu kadhaa wakiwemo wanawake wawili waliokaa wakiwa wamevalia fulana nyeusi na nembo ya huduma Kenya.

Jengo la Huduma Centre nchini Kenya, ambalo linatoa huduma za umma. Juu ya mlango mkuu, kuna nembo na maandishi Huduma Kenya. Rangi za bendera ya Kenya; nyeusi, nyekundu na kijani ziko juu ya mlango.

Timu ya soka ya wanawake, wakiwa wamevaa jezi ya kijani kibichi na nyeupe, yenye nembo ya, chapa dimba na Safaricom, kifuani. Wachezaji wamegawanyika katika safu mbili. Safu ya nyuma kuna wachezaji sita wakiwa wamesimama wima.

Kundi la watu wengi wamekusanyika nje wengi wao wamevaa mavazi ya bluu na meupe ambayo yanaonekana kuwa rangi za chama za kisasa kinachoitwa PNU, yaani Party of National Unity, kama inavyoonekana kwenye bendera na skafu walizovaa.

Kundi la wachezaji wanne wa mipira wa kikapu wanawake, wote wakiwa wamevalia jezi za timu ya Kenya, wakitabasamu na kuonyesha furaha, wako mbele ya mandhari nyuma meupe kuashiria labda ni picha ya studio au ya timu.

Kundi la watu wakishiriki katika mkutano wa kisiasa au maandamano. Wengi wao wameshika mabango yenye maandishi PNU kazi iendelee na bendera za blue yenye nembo ya PNU.

Watu watatu wanaume wawili na mwanamke mmoja wakisalimiana kwa mikono katika chumba chenye watu wengi, inaonekana kama mkutano au ni tukio rasmi. Mwanamume aliye upande wa kushoto amevaa shati la rangi ya maziwa ya kahawia lenye michirizi na suruali ya kaki akimsalimia kwa furaha na mwanamke aliye upande wa kulia.

Umati mkubwa wa mashabiki wa mpira wa miguu wakiwa jukwaani wakishangilia kwa nguvu na msisimko. Mashabiki wengi wamevalia jezi ya rangi ya bluu na nyeupe zenye mistari na ruwaza ambazo mara nyingi huhusishwa na klabu ya AFC Leopards nchini Kenya.

Wanaume watatu wakishiriki katika mwilingiano .Inaonekana kama mazingira ya huduma kwa umma au usalama. Wanaume wa kwanza kushoto amevaa shati jeupe, na mikono mifupi, na kitambulisho kimening'inia shingoni. Ana shusha barakoa yake hadi kidevuni na anatumbulia macho kamera.

Watu wawili wakiwa katika shughuli ya usajili au kujaza fomu. Mwanaume amevaa koti jeupe la daktari na barakoa ya bluu akionekana akimsaidia mwanamke aliyevaa koti la kijivu na barakoa nyeusi.

Ndani ya kituo cha huduma za umma labda Huduma Center nchini Kenya ambapo wafanyikazi kadhaa wanatoa huduma kwa wateja. Kila mfanyikazi ameketi kwenye kaunta yake na kompyuta na vifaa vingine vya ofisi.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika nje mbele ya jengo linaloonekana kuwa la mabati. Watu watatu wa mbele wote wanaume wamekaa kwenye meza ya mbao na wanaonekana wakiandika au kujaza fomu.

Jengo jepesi lenye paa la ncha mbili ambalo lina nembo ya huduma Kenya mbele yake. Juu ya nembo hiyo kuna michoro miwili inayoashiria watu na nchi na nembo. Kuna neno huduma na Kenya kwa herufi kubwa nyekundu.

Mtu ameketi kwenye kiti cha chuma, labda akisubiri katika eneo la huduma au ofisi. Sehemu ya juu ya mwili wa mtu huyo, inaonekana wazi lakini amevaa suruali la buluu na koti la buluu. Mkono wake umeshika karatasi kadhaa.

Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa Martha Koome, Jaji Mkuu wa sasa wa Kenya, amevaa vazi rasmi la jaji, ambalo linamjumuisha joho jekundu na la rangi nyeusi pamoja na vazi jeupe la ndani linalofanana na kola, nywele zake zimesokotwa kwa mtindo wa rasta.

Mchezo wa soka unaoendelea uwanjani, wachezaji wawili wanaonekana wakiruka juu kushindania mpira. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya buluu na nyeupe yenye milia, na mwingine amevalia jezi ya manjano na kijani.

Kushoto mwa picha, tunaona mwanaume mchanga, labda wakili mpya. Amevaa joho jeusi na wigi jeupe la mahakama. Amesimama mbele ya kipaza sauti na anaonekana akiapa huku akishikilia kitabu kinachoonekana kama Bibilia.

Kundi kubwa la watu wengi wao wakiwa wamevalia nguo za rangi ya kijani wakikimbia barabarani. Nyuma yao kuna matatu kubwa lililopambwa. Juu ya matatu hiyo kuna watu wengi wamepanda na wameketi.

Watu wakisubiri huduma katika ofisi ya pasipoti au idara ya uhamiaji nchini Kenya. Inaonekana kuna foleni ndefu ya watu, wengi wao wakiwa wamejipanga kwenye kaunta

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika nje karibu na meza ya mbao wakishughulikia nyaraka. Mbele mwanamke amevaa suti nyeusi na shati nyeupe. Ameketi kwenye kiti cha bluu akiandika kwenye karatasi anaonekana kuwa afisa au mtu anayeshughulikia usajili au fomu.

Ndani ya kituo cha huduma za umma kinachoonekana kuwa Huduma Center nchini Kenya, kinaonekana kuwa chenye shughuli nyingi na safi. Mbele kabisa kuna meza ya huduma, iliyopewa jina information desk , dawati la taarifa.

Mwanamume na mwanamke wakiangaliana kwenye dawati la huduma au kaunta. Mwanamke ameketi upande wa kushoto wa picha, amevaa nguo nyeusi na barakoa nyeusi na anaonekana akitumia kompyuta ndogo, anafanya kazi nyuma ya kioo cha plastiki kinachotoa ulinzi.

Mchezo wa soka unaoendelea uwanjani. Wachezaji kadhaa wanaonekana wakishindania mpira. baadhi ya wachezaji amevaa jezi za kijani kibichi na wengine wamevaa jezi za bluu na nyeupe zenye milia.

Eneo la ujenzi ambapo kuna mtambo mkubwa wa kuchimba wa rangi ya buluu na njano. Wenye chapa ya Hyundai karibu na mtambo huo kuna mabomba makubwa ya saruji na maumbo mbalimbali.

Kundi la viongozi na maafisa wa serikali, wakiwa wamesimama kwenye zulia jekundu, labda wakati wa hafla rasmi ya kiserikali ya kiserikali. Wote wametazamana na wanaonekana wakishirikiana katika mazungumzo au tukio fulani.

Kundi la viongozi na majaji wakiwa wamesimama nje katika tukio rasmi, wanaume wawili wamevaa suti nyeusi, mmoja wao akishikana mikono na mwingine, katikati yao kuna majaji wawili wakuu waliovaa majoho mekundu yenye rangi nyeusi na shingo nyeupe.

Umati mkubwa wa watu wengi wao wakiwa wakenya wakishangilia kwa shauku kubwa wamekusanyika pamoja na wanaonekana kuwa kwenye tukio la umma labda mchezo wa tamasha. Mazingira yamejawa na shangwe na furaha.

Kundi la wanasheria wa Kenya wakiwa wamekusanyika nje ya jengo wakionekana wakitoa tamko au kufanya maandamano ya amani. Katikati ya picha kuna wanasheria kadhaa wakiwemo wanawake na wanaume wote wakiwa wamevalia majoho yao meusi.

Rundo kubwa la faili, mengi ya rangi ya bluu yaliyowekwa juu ya meza ya kahawia. Faili hizi zimefungwa kwa kamba au bendi za mipira, na baadhi yake, yana vibandiko au karatasi zenye herufi D zilizobandikwa juu.

Eneo la usajili wa Huduma Namba nchini Kenya ambapo watu wengi wamekusanyika. Mbele kuna maafisa kadhaa, walioketi kwenye meza ndefu, wakitumia kompyuta za mkononi na kuishugulikia nyaraka. Mmoja wa maafisa hao amevaa vesti ya rangi ya chokaa yenye nembo Huduma Namba.

Wanariadha watatu wa kiume, wakiwa wamevalia sare zao za michezo, kwenye uwanja wa riadha, wenye umati wa watazamaji. Wanariadha watatu walio mbele wote wakiwa wamevalia jezi zenye michoro ya rangi ya kahawia na nyekundu na kaptula fupi za riadha, na neno Ken linaashiria Kenya linaonekana wazi kwenye vifua vyao.

Ndani ya kituo cha huduma, ambacho kinaonekana kuwa Huduma Center, kwa kuzingatia nembo na maandishi yanayoonekana. Watu kadhaa wapo ndani baadhi yao wakiwa wateja na wengine wafanyakazi. Mbele ya picha upande wa kulia kuna mwanamke aliyevaa vazi jeusi na ana shati nyeupe na mikono nyekundu.

Kundi la watu takriban ishirini mpaka ishirini na tano wakiwa wamesimama na kukaa mbele ya jengo lenye bango kubwa. Bango hilo lina maandishi yanayosomeka, The Judiciary Tribunals na chini yake Specialised Courts For Faster and Effective Dispute Settlement .

Wanawake wanne, wakiwa wamesimama nnje. Wanawake watatu kati yao wamevaa fulana nyeupe zenye nembo ya timu ya soka la Gor Mahia na mmoja wao amevaa skafu yenye rangi ya kijani na nyeupe.

Eneo la huduma au dawati la habari lililowekwa chini ya kibanda chenye paa la bati au chuma na kuta za mawe. Inaonekana ni kama kituo cha kutoa huduma kwa umma. Labda cha uzalishaji au usaidizi. Katikati ya picha kuna mwanamke ameketi kwenye dawati.

Umati mkubwa wa watu wakiwa wamekusanyika kwenye jukwaa la watazamaji wakishangilia kwa shauku kubwa. Wengi wao wamevaa nguo zenye rangi nyekundu, nyeusi, na kijani, ambazo ni rangi za bendera ya Kenya, kuashiria kuwa labda wanashangilia timu ya taifa ya Kenya au tukio lingine la kitaifa.

Afisa wa serikali ambaye anaonekana kama afisa wa huduma ya uhamiaji au usalama kutokana na sare yake na kofia nyeusi akiwa ameinama na kuongea na mwanamke aliyekaa kwenye dawati. Mwanamke huyo amevalia shati jeupe na mistari mekundu na anonekana akishughulikia kompyuta na nyaraka.

Mchezo wa soka ukiendelea kwenye uwanja wenye nyasi, wachezaji kadhaa wamevaa jezi za timu tofauti. Mchezaji aliye mbele kabisa amevaa jezi ya njano na kijani kibichi, anaonekana akimiliki mpira karibu na kona ya uwanja.

Majaji watatu, wanawake wawili na mwanaume mmoja, wakiwa wamevalia majoho yao rasmi ya rangi nyekundu na nyeusi, pamoja na kola nyeupe. Wote wanaonekana kutabasamu, na kushika barakoa nyeupe mikononi mwao, wamesimama kwenye ngazi la jengo kubwa.

Wachezaji wawili wa soka uwanjani, mchezaji mmoja amevalia jezi ya rangi ya machungwa na nyeusi yenye milia, huku mchezaji mwingine amevalia jezi ya bluu na nyeupe. Mchezaji mwenye jezi ya machungwa anaonekana akishangilia, au akilalamika, akiwa na sura iliyojaa hisia.

Bango, au kipeperushi cha matangazo kinachoonyesha shughuli mbalimbali na kikitangaza Nairobi International Trade Affair. Ju kulia kuna Nembo rasmi ya Judiciary Public of Kenya ikiwa na mizani na neno 'Judiciary'. Hii inaashiria kuwa mahakama inashiriki au inahusika na tukio hili.

Mchezo wa mpira wa miguu uwanjani, ambapo wachezaji wamevalia jezi za rangi tofauti na mashabiki wamefurika viwanjani. Kuna wachezaji kadhaa kwenye uwanja wa kijani kibichi, wengine wamevalia jezi za rangi ya kijani kibichi na kaptura ya kijani huku wengine wamevalia jezi ya rangi ya machungwa.

Kundi la wanaume wengi wao wakiwa wamevaa kofia za rangi ya chungwa . Wakikusanyika karibu na jukwaa yenye nembo ya ODM . Mwanaume mmoja ambaye yuko katikati na amevaa suti nyeusi na tai ya zambarau anaonekana akiongea labda akihutubia umati au kutoa taarifa.

Kundi la wanaume, ndani ya jengo, labda ofisi au kituo cha huduma, wengi wao wakiwa wamekusanyika karibu na kompyuta. Mbele kabisa mwanaume mmoja aliyevaa suti ya kijivu na shati ya pinki, anaelekeza kwenye screeni ya kompyuta akionekana akieleza kitu kwa mwanaume mwingine aliyevaa shati nyeupe yenye mikono mirefu.

Umati wa watu wengi wao wakiwa wanaume wakishangilia kwa shauku kubwa labda kwenye michezo au tukio la burudani wengi wa watu wenye picha wamevaa fulana ya rangi ya njano yenye nembo ya tusker .